Ratiba ya shule ya msingi ya Thika Road Christian Junior, imebandikwa ukutani. Ratiba hiyo inaonyesha masomo na nyakati zake kuanzia Jumatatu hadi siku ya Ijumaa.

Safu ya madawati na viti vya shule yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma, yakiwa yamepangwa kwenye sakafu ya vigae vyekundu na vyeusi . Baadhi ya madawati yanaonekana yamezeeka na ubao mweupe unaonekana nyuma

Bango lenye kichwa our forest our future likielezea umuhimu wa misitu aina zake, vitisho vinavoikabili na jinsi ya kuitunza . Bango hili lina taarifa muhimu kuhusu uhifadhi wa misitu na picha za wanyama pori na mimea.

Mlango wa mbao wenye vibao viwili nyeupe zilizoandikwa Chemistry lab na Biology lab ikionyesha kuwa ni mlango wa maabara za sayansi. Chini ya mlango kuna stika chache ambazo maandishi yake haonekani vizuri. Mlango huo unaonekana kuwa sehemu ya jengo la kitaalamu ya shule.

Chumba chenye meza ndefu na kompyuta kadhaa zilizopangwa, zikiwa na vichwa vya sauti, vibodi na panya. Zinaonekana kama kituo cha kompyuta au maabara. Chumba hicho kina madirisha yenye mlango wa chuma yenye rangi ya kijani na viti vyeupe.

Computer mbili za mezani zenye skrini dell, zimewekwa karibu karibu na kila moja ikiwa na kibodi na kipanya. Karibu na computer hizo kuna vitabu na vitambaa vya watoto vikionyesha mazingira ya kujifunzia au darasa.

Magari yakiendeshwa kwenye barabara iliyojaa maji ya mvua, huku mvua ikiendelea kunyesha. Baadhi ya watu wanaonekana wakitumia miavuli kujikinga kutokana na mvua hiyo.

Picha ya karatasi ya mazoezi ya hisabati ya mtoto ambayo imekamilishwa kusahihishwa. Mazoezi yanaonyesha majibu sahihi ya maswali yakujumilisha na kutoa namba.

Barabara ndefu iliyofunikwa yenye nguzo nyeusi zikishikilia paa. Pande moja kuna ukuta mweupe wenye mlango na madirisha, huku upande mwingine ukiwa na eneo la nje lenye mimea na paa la nyumba nyingine.

Kitabu cha kiada cha kiswahili kinachoitwa Nyota ya Kiswahili Mbili. Kimetungwa kwa ajili ya mwanafunzi wa gredi ya pili, kina picha ya watu wawili, wakiwa wamepanda farasi, na kimeidhinishwa na KICD .

Asiya Sururu akifanya mazoezi ya kuendesha mtumbwi kwenye mto Oise, anaonekana akitabasamu na kuashiria ishara ya ushindi, akiwa amevalia nguo za michezo na miwani ya jua kichwani.

Wanawake wawili wakikimbia kwa kasi kwenye bimbo wa riadha wakiwa wamevaa nguo za michezo. Watazamaji wanaonekana nyuma kwenye viti wakishuhudia mbio hizo ambazo zimekuwa zinafanyika kwenye uwanja huo.

Mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akifanya mazoezi ya ndondi akitumia begi la ngumi, huku mkufunzi akishikilia begi hilo kumsaidia, watu wawili wamevaa glavu za ndondi na wako ndani ya ukumbi wa mazoezi.

Wachezaji wa kenya wenye ulemavu wa miguu, wakiwa katika uwanja wa mpira kwa mavazi rasmi ya timu. Wanatembea kwa kutumia magongo wakionyesha ushujaa katika mchezo ya watu wenye walemavu.

Ukurasa wa mtihani au kazi ya nyumbani ya masomo ya madini yeye maswali kadhaa, baadhi ya majibu yamejibiwa na alama za sahihi zimeonekana ikiwemo mchoro wa bibilia na jua.

Wanamichezo wa Kenya, baadhi wakiwa kwenye viti vya magurudumu, wakijiandaa kushiriki mashindano. Wamevaa mavazi mekundu na kofia nyeusi, wakionyesha umoja na nguvu ya kitaifa.

Helen Wawera mwanariadha wa Kenya akiwa ameketi kwenye benchi la kuinua mizani, akiwa tayari kwa mazoezi au shindano la powerlifting . Chini ya picha, kuna maelezo ya kibinafsi yanayomtambulisha yeye, tarehe yake kuzaliwa, mchezo wake, kitengo cha uzito, na hali yake Spina Bifida.

Wachezaji wa mpira wa mguu, wenye ulemavu wa viungo wakicheza soka kwa kutumia magong'o, huku mmoja akiruka juu kupiga mpira, wanaonyesha ueledi kubwa uwanjani.

Bango la herufi za alfabeti kutoka A hadi Z likiwa limeandikwa ukutani, labda ndani ya darasa au chumba cha watoto. Chini yake kuna bango jingine jekundu lenye neno happy lililoundwa kwa herufi za rangi tofauti, likionyesha mazingira ya kujifunzia au ya kucheza.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, akiwa ameshika magururdumu. Mtu huyu amevalia shati la miraba na vitabu kadhaa vimekaliwa mapajani mwake.

Jengo kubwa la kifahari lenye ghorofa mbili na kuta za mawe na kuta za rangi ya udongo. Mbele yake kuna nguzo refu ya bendera iliyosimama kwenye njia iliyopambwa na mimea ya kijani na njano. Inaonekana kama makazi rasmi ama jengo la uma.

Ukuta una mabango ya siku za wiki, miezi ya mwaka na herufi za mwandiko wa mkatohasi kama A na B, yanayoonyesha mazingara ya elimu. Kwenye kona ya chini kushoto kuna sehemu ya kiti cha plastiki cheupe.

Safu ya kompyuta za mezani zilizopangwa kwenye meza nyeupe ndefu zikiwa na skrini , kibodi na panya. Yanaonekana kama maabara ya kompyuta au darasa la teknolojia katika shule au pengine kituo cha mafunzo.

Kurasa za kitabu cha watoto kinachofundisha kuhusu afya na umuhimu wa usafi binafsi. Kurasa hizo zina michoro na mazoezi yanayoelekeza watoto jinsi ya kujiweka safi kama vile kunawa mikono na kuvaa nguo safi.

Ukuta wa kituo cha kusikia cha Dechi Dechi Hearing Center nchini Kenya. Kilichofunguliwa rasmi mnamo Februari tarehe ishirini na tisa, mwaka wa elfu mbili ishirini na nne. Kituo hicho kiko chini ya Kenya Society for Deaf Children (KSDC) , kama ilivyoonyeshwa na nembo na maandishi ukutani. Ufunguzi huo ulifa ulifanywa na Harry K. Kimutai ati mkuu wa wizara ya Huduma za Matibabu.

Bango la elimu kuhusu usimamizi wa taka shuleni na mitaa yetu ikisisitiza kupunguza, kutumia tena, rudisha, zinaeleza aina na mbinu za usimamizi wa taka pamoja na matatizo na faida zake. Bango hii limeandaliwa na A few Kenya Giraffe centre likilenga kuhamasisha juu ya maswala ya mazingira.

Ruler ndefu ya mbao ikiwa imesimamishwa wima kwenye ukuta. Ipo kando ya sakafu iliyowekwa taili na karibu na soketi za umeme.

Wanariadha wawili mwanaume na mwanamke wakikimbia pamoja kwenye wingu wa riadha, Mwanamke ambaye amevaa kifaa cha kufunika macho na anaonekana akiongozwa na mwanaume ambaye amevaa fulana ya njano na mstari mweupe wakini, wanaunganishwa na kitambaa kidogo mkononi. Wote wamevaa jezi ya mashindano zenye namba ya Rio 2016 na nembo ya Nissan, ikionyesha kuwa ni paralimpiki au olimpiki wa 2016. Hii ni picha ya wanariadha walemavu wa macho wakikimbia na kiongozwa wao.

Ubao mweupe wa shule wenye tarehe Monday 24th February 2025 imeandikwa juu. Chini yake kuna swali limeandikwa question: how did Samuel respond when God called him? . Juu ya ubao kuna maneno April na Mei yaliyoandikwa kwenye kadi ndogo.

Kitabu cha kiada cha shule kinachoitwa Health, safety and manners readers 2 . Jalada la kitabu hicho lina picha za watoto na watu wazima na kinaonekana kuwa kinatumika shuleni.

Kabati mbili za kuhifadhi vitu ndani ya chumba. Kabati moja ni refu la mbao na jingine fupi jeupe. Sakafu ina muundo na marumaru nyekundu na kuna karatasi yenye michoro iliyobandikwa ukutani upande wa kulia.

Seti ya kompyuta iliyo na skrini ya Dell, kibodi nyeusi na kipanya juu ya meza nyeupe. Kuna kipaza sauti ikiwa kimening'inia kwenye skrini na mouse pad yenye michoro. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani labda ofisi au darasa la kompyuta tayari kwa matumizi.

Jengo la ghorofa nyingi, lenye muundo wa mviringo, likiwa na mlango mwekundu kwenye kila ghorofa. Mbele ya jengo hilo kuna miti na mimea iliyopangwa vizuri ikiwemo mti wenye maua ya waridi.

Kompyuta ya mezani iliyo na skrini nyeusi ya Dell na kipodi nyeusi ikiwa imewekwa juu ya dawati jeupe. Juu ya skrini kuna lebo ndogo yenye LC5 na chini ya dawati nyaya za kompyuta zinaonekana.

Mwanamke akifanya mazoezi ya riadha katika kutumia kiti maalam cha magurudumu cha mbio yupo kwenye uwanja wa riadha unaonekana kama usiku kutokana na taa. Mwanamke huyu anaonekana mwenye bidii na ari ya kushinda.

Kompyuta mbili za mezani, zilizotengenezwa na Dell, zikiwa zimepangwa, kwenye meza nyeupe. Kila kompyuta ina Kibodi na kipanya chake. Kukiwa na vitabu na labda vifaa vingine vidogo pembeni.

Ukuta wa jengo umechorwa picha za wanyama wa porini kama twiga, simba na tembo, zenye mvuto wa mandhari ya kiafrika. Mlango mwekundu na bustani ya mimea mbele huongeza haifa ya mahali kwa kuvutia na kipekee.

Mlango wa mbao na kuna karatasi iliyoandikwa juu yake. Ujumbe unasema no eit for students na no exit tena chini yake. Hii inaashiria kuwa wanafunzi hawapaswi kutumia mlango huo kutoka.

Samuel Mushai, mwanariadha wa paralympics mwenye ulemavu wa kuona wakifuatana na kiongozi wake Jean Kipchumba wakati wa mbio. Wote wawili wanawakilisha Kenya katika mashindano ya riadha kwa walemavu wakionyesha ushirikiano na azma ya mchezo.

Mwanamke ameketi kwenye mashua ndogo akiwa ameshika kasia na kiti cha magurudumu, kisha ndani ya maji karibu na mashua, inaonekana kama shughuli ya michezo ya maji kwa watu wenye ulemavu.

Mwanariadha mlemavu anayewakilisha Kenya, akiwa amevalia jezi yenye nembo ya Kenya na anatumia kiti maalum cha magurudumu kwa ajili ya riadha. Ameonyeshwa akiwa kwenye wingu wa riadha akionekana katikati ya mbio au mazoezi.

Kitabu cha kiada, cha kingereza kiitwacho, Juniour English II , kilichoandikwa na Heidi Richards. Jalada la kitabu linaonekana kuchakaa na lina picha za maua na wadudu.

Mwanaume akiwa amevalia suti ya buluu, akiwa anazungumza kwenye kinara cha hotuba, mbele ya bango la KISE conference . Bango hilo lina mada empowerment and engagement in potential of children with disabilities na nembo za mashirika mbali mbali zikiwemo UNICEF na KISE, kuashiria mkutano muhimu unaohusu watoto wenye mahitaji maalum.

Safu ya madawati ya zamani ya shule na viti ndani ya darasa, yaliyopangwa kwa ajili ya wanafunzi. Juu ya dawati moja kitabu kimoja kinaonekana na ukutani kuna mabango ya kujifunzia na mapambo, kama vile herufi ya hati inoaonekana.